Hapa ni sokoni. Mna manguo mingi sana ambayo yametandazwa chini. Mengine yamemwagwa tu lakini mengine yapangwa. Yamegawiwa in sections kwa sababu ya spoti tofauti kuuza vitu tofauti na kila mtu amepanga yake upande wake.

Hili ni gari la kifahari, ni nyeusi lenye number plate KDK ni gari ya Prado limeegeshwa nje ya lango ya colour blue .

Hiki ni kibanda sokoni imewekwa vifaa kadhaa zinazotumika hasa katika nchi za Africa katika enzi za kitambo. Zinaonekana kuwa mashanga na pia kuna mishipi.

Hili ni soko wazi lenye shughuli mingi. Kuna rundo kubwa la mboga kama kabeji ,zikiwa zimetandazwa chini na watu wanatembea katikati ya biashara. Mazingira ynaonekana kuwa na udongo mweusi na taka chache chini kuashiria shughuli nyingi za kila siku.

Hapa ni sokoni kunauzwa mboga ambazo zimetandazwa upande wa kushoto na upande wa kulia na katikati kuna barabara ambapo watu wanaweza kupita hapo sokoni kumesimama watu kadhaa wengine ni wauzaji wengine ni wanunuaji.

Hapa ni sokoni. Kunaonekana kuwa na matunda nyingi ya rangi tofauti tofauti kama vile maembe, parachichi, ndizi, zimepangwa kwa wingi upande wa juu. Na kuna watu wanaotembea wakiziangalia matunda haya, wakionekana kuwa wanunuzi.

Watu kadhaa wamesimama kwenye kauta ya huduma .Wakiajibika na kutoa huduma kwa teja, kauta inaonekana kuwa na label ya Safaricom M-pesa au huduma ingine ya kifedha, ikionekana kuwa mazingira yake ya biashara ambapo watu wanapata huduma.

Mtu anapeana kadi lake la Visa na mkono ulio hapo umeshikilia simu ya pesa pale, anayepeana kadi anaonekana kuwa analipia kitu ambacho ameweza kununua, anaweza kulipa akieka kadi yake na kuweka pin .

Hili ni skrini ya kielectroniki ni katika benki au ofisi ya kubadilisha fedha inaonyesha viwango vya kubadilisha fedha mbalimbali. Orodha ina sarafu kama USD, GPP, EURO na nyinginezo zikiwa bei za kununua na za kuuza, skrini inaonekana imewashwa na wazi.

Kuna magari kadhaa mapya yamepangwa safu moja nje .Magari yana rangi tofauti tofauti kama vile blue , dhahabu na nyekundu na yanaonekana yaking'aa chini ya mchanga .Picha imepigwa kwa karibu ikionyesha sahemu ya mbele ya magari na kuashiria labda eneo la maonyesho ya magari.

Hili ni duka linalouza maziwa imeandikwa Kieni Dairy Products Limited , hilo ni jina la kampuni hio na kando kuna picha ya ng'ombe .Hapa kuna mtu ambaye anaonekana kusimama mbele ananunua maziwa .

Hapa ni sokoni ambapo watu huenda kununua manguo inaonekana manguo mingi yamepangwa katika laini mbili kando kando alafu katikati mna njia.

Magari haya ni mengi sana yanaonekana kuwa kwa rangi tofauti tofauti kama vile kuna majivu , kuna nyeupe , kuna nyekundu , kuna nyeusi ,kuna samawati , kuna nyeupe . Magari haya ni mengi sana yamepangwa katika foleni

Hili ni safu ya magari ya treni ya rangi ya machungwa na mweupe, ndani ya kituo cha matengenezo ama kiwanda. Magari haya naonekana kuwa mapya na yanatengezwa yakiwa yamepangwa kwenye reli, kwa kuwa tayari kwa matumizi. Mazingira ni ya viwanda na inaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Hii ni wakati wa jioni jioni. Duka imefunguliwa imeandikwa Mpesa kwa rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi. Inaonekana kuwa mahali tulivu ambapo watu si wengi.

Huku usawa mzuri picha inaonesha gari jeupe la mchezo likiwa limegeshwa mbele ya kituo cha huduma au gereji. Milango yake ikiwa inafungwa au kufunguka gari hilo linaonekana jipya na safi. Likisimama pekee yake mbele ya mandhari ya kisiasa na safi huduma ya magari.

Hii ni ofisi rasmi ya benki ambapo watu wanaweza kubadilisha pesa zao kutoka kama ya nchi tofauti tofauti. Imeandikwaa Junction forex and money remittance. Ninaona ATM.

Hii ni rununu ambayo ni ya rangi nyeusi, aliye ishikilia ameifungua Safaricom app, hapa inaonesha vitu kadhaa mtu anaweza kufanya akisha fungua hii app kama vile, kutuma pesa ama kuangalia salio kwenye akaunti.

Hii ni bango la matangazo linalohusu bima ya maisha. Kuna picha ya watu kadhaa, pengine familia, wanaonekana wenye furaha na mikono yao imenyooshwa juu ikionyesha furaha, umoja na hisia ya usalama. Hii inawakilisha kile ambacho bima ya maisha inalenga kulinda furaha kwa familia.

Picha inaonyesha duka ndogo imeandikwa Yustina Milk. Inaashiria kuwa biashara inauza maziwa. Ina milango miwili ya samawati ambayo imefunguliwa wazi. Halafu kuna watu watatu ndani.

Ninaona magari mawili yaliyokusanywa kwa kiasi fulani yakiwa yamewekwa kwenye sakafu ya saruji ya kijivu ndani ya ghala au kiwanda. Lengo kuu ni gari la manjano lililowekwa upande wa kushoto, sehemu yake ya mbele inaonyesha wazi bampa iliyopinda kwenye ovari mbili kwenye sehemu ya chini ya mbele.

Hii ni noti ya shilingi mia tano ya Kenya. Ina picha ya rais wa kwanza wa Kenya ambaye ni Kenyatta. Ina ishara nyingi za kuonyesha iwapo noti hii ni ya ukweli au la, kama vile ina lebo ya nchi ya Kenya.

Hapa kuna mikono miwili, moja inapatia nyingine kifunguo, kisha kuna karatasi mezani na kalamu, kuna gari ndogo ambayo inaashiria kuwa anaye pewa kifunguo ametoka kunua gari hilo, ametoka kupiga saini kwenye hilo karatasi kumaanisha gari lishakuwa lake.

Hapa ni sokoni, kuna matunda na mimea mingi yaliyopangwa kama vile kuna viazi, kuna karoti na kuna ndizi, nyanya na pia watu wanapitapita ambao ni wanunuaji na pia kuna wauzaji wamesimama.

Hii ni chumba cha maonyesho ya magari. Ndani yake, kuna magari mengi mapya ya aina mbalimbali yaliyopangwa kwa utaratibu mzuri. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea miongoni mwa magari. Baadhi yao wakiiangalia kwa makini. Mandhari ina mwangaza mzuri, inaonekana kuwa ni sehemu ya biashara yenye shughuli na watu wakiangalia wakiwa na nia ya kununua gari.

Hapa ni sokoni. Na inavyoonekana, kuna watu wengi. Wengine wanajaribu kuangalia nguo zilizotandikwa chini na wengine wamesimama kumaanisha hao ndio wauzaji. Wanunuaji wengine wanapita, na kuna zingine zimepangwa kando kumaanisha ni nguo tofauti tofauti.

Hili ni duka la magari, magari mengi yameegezwa hapo ndani na pia kuna nafasi ya anaye shughulikia uuzaji na kuna dawati lake pia hapo. Ina kuta la glasi ili wanunuaji wanapopita wanaweza kuona gari hizo na wanaweza kuja ndani kuzinunua.

Karatasi hii ni rasmi nchini Kenya. Ni ya NTSA, kumaanisha ni ya watu wanaoshughulikia wanao weza kuendesha barabarani au la. Na walio na karatasi hii wanaweza kuendesha kwa uhalali. Karatasi hii huwa na jina ya anayeweza kuendesha na pia namba yake rasmi.

Hapa ni mahali watu wametulia pia magari kadhaa yameegeshwa, kuna wanawake wawili wameketi jini kisha kuna mwanume mmoja amesimama, inakaa kama siku ya kusalimiwa kwa wanafunzi shuleni au wakati kuna sherehe mahali popote kisha watu wanaweza kuegeza magari yao mahali moja.